Biashara ya mbolea ikiwa imewekwa katika ujazo tofautitofauti yenye jina la Baraka, ikielezea ujazo wa kila kiroba pamoja na inapopatikana na vitu ambavyo vinapatikana katika mbolea hiyo ambayo inatumika katika kilimo.

Hamna sauti

Dawa ya mitishamba, iliyokatika mfumo wa kioevu na kuhifadhiwa kwenye chupa yenye ujazo wa mililita thelathini, inayotumika kutibu homa pamoja na maumivu kwa wanyama, hasa hasa mbwa na paka.

Mwanaume aliyevalia suruali nyeusi pamoja na shati nyeusi pamoja na kofia nyeusi, na mwingine aliyevalia suruali nyeusi na shati nyeupe na mwingine aliyevalia shati la kahawia na suruali ya bluu, na mwingine aliyevalia shati ya machungwa na suruali nyeusi, wakiwa wamesimama juu ya zao la vitunguu ambalo wametoka kulivuna.

Mwanamke aliyevalia shati pamoja na sketi, akiwa amejifunga na kitambaa kengine kiunoni na kofia, akiangalia zao la nanasi ambalo yameiva yakiwa na rangi ya njano na mengine ambayo hayajaiva, yakiwa na rangi ya njano yakionyesha kuwa ni mabichi.

Mwanamke aliyefunga kilemba cheupe na kuvaa shati lenye rangi ya kijani, na kujifunga kitenge kwenye mwili wa chini, akiwa anaangalia zao la nyanya lenye matunda ambayo bado hayajaiva yenye rangi ya kijani.

Mwanamke mzee aliyevalia kilemba cha rangi nyekundu na blue, na mkufu, pamoja na nguo ya ndani, iliyosindikizwa na koti lenye rangi ya kahawia pamoja na rangi ya machungwa, aliyesimama katika shamba akibeba kidumu kilichokatwa kilichobeba zao la kahawa.

Wanawake mbalimbali waliovalia nguo tofautitofauti, wakikusanya zao la vitungu lililotoka kuvunwa katika shamba.

Wanawake watatu wenye umri ulioenda, wakiwa kwa chini ya gari wakishughulikia zao la ndizi na wanaume watatu wakiwa juu ya gari wakishughulikia zao hilohilo la ndizi.

Mwanamke aliyevaa shati nyekundu pamoja na suruali nyeusi, akiwa ameshikilia zao la nyanya kwenye tenga na zingine akiwa amezipanga kwenye visado na matenga kwa mafungumafungu.

Mwanamke wa makamu akiwa amebeba tenga, akifanya kazi ya kuvuna zao la nyanya ambazo zinaonekana zimekomaa, zikiwa na rangi ya kijani pamoja na rangi ya machungwa.

Kifaa kinachotumika katika kilimo kwa jina la trekta kikiwa katika kazi ya kupalilia chenye rangi nyekundu pamoja na matairi makubwa mawili pamoja na majembe mengi mengi kwa nyuma yanayotumika kwa ajili ya hatua nzima za kupalilia mazao.

Samaki wa kufugwa wenye rangi za machungwa wakiwa ndani ya kontena lao, lililojazwa na mawe ambayo ni ya urembo yanayosaidia kuogelea kwa uhuru.

Zao ambayo ni nafaka ikiwemo maharage: ambapo kuna maharage mekundu, kuna maharage kombati na maharage mengine ya kawaida, yakiwa yamewekwa katika vikapu ambapo vinaonyesha kwamba mazao hayo yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanaume mwenye umri ulioenda, akiwa na kipara, na akiwa amevalia shati nyeupe pamoja na suruali aliyoivalia na mkanda, akiwa amevaa mabuti yanayotumika katika kazi za kilimo, akiwa yuko kwenye kazi za kumwagilia mazao ambayo ameyapanda katika eneo hilo.

Zao la mboga za majani linalojulikana kama spinachi lenye rangi ya kijani, likiwa limepandwa kwa mpangilio wa mistari na nafasi zikiwa zimeachwa Katikati yake, ilimradi kuwezesha kukua kwa uadilifu.

Gari nyeupe imesimama nje ya sehemu iliyopandwa mazao, ambapo ndani yake yupo mwanaume wa makamu aliyevaa shati na suruali aliyebeba mazao hayo.

Mifugo aina ya nguruwe, wakiwa wamefungiwa katika sehemu zilizojengwa kwa chuma pamoja na madari yaliyojengwa na chuma, ambapo inaonekana ndio sehemu yao ya kuishi siku zote pamoja na kulishwa.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamevalia nguo za kazi, ambazo ni kofia nyeupe na makoti ya rangi ya kijani, wakiwa katika mfumo wa upakiaji bidhaa wakifanya kazi za kupakia bidhaa katika maboksi.

Mfumo wa umwagiliaji, ulio pangiliwa vizuri unaowezesha kumwagilia mazao yote yaliyopandwa kwa kutumia mfumo wa matuta katika sehemu ya shamba.

Wanyama wa mbugani wanaojulikana kama tembo wenye meno meupe mawili yaliyotokeza kwenye midomo yao na mkonge mrefu, wakiwa katika mbuga yenye majani ya rangi ya kahawia, na miti yenye rangi ya kijani iliyoshamiri, na mlima wa kilimanjaro ukionekana kwa juu.

Miti mbalimbali yenye rangi ya kijani iliyokooza na mingine yenye rangi ya kijani iliyopauka pamoja na vichaka vyenye rangi ya kijani iliyokooza na rangi ya kijani iliyopauka, vikiwa pembezoni mwa barabara ya wapita njia na vyombo vya moto.

Watu wa jinsia tofautitofauti wakiwa wamekusanyika na kuvaa nguo zinazowapa usalama kwa ajili ya kutembelea mizinga ya nyuki na kupeana elimu jinsi ya kuvuna asali.

Banda la kuhifadhia mifugo lililojengwa kwa kutumia mbao pamoja na nyavu pamoja na chuma ambacho kinatumika kama madirisha. Ikiwa limewekwa ndani ya uzio ambao umepandiwa miti kwa nyuma ya majani ya kijani.

Mfugo aina ya mbwa ukiwa ndani ya banda lake lililojengwa kwa kutumia mbao kwa ufanisi lililofunikwa na bati ikiwa na vifaa vya kujengea kwa juu, ambapo ikijuisha kama nyundo pamoja na chupa yenye maji ya njano.

Kijana mwenye tisheti nyekundu pamoja na suruali nyeusi, akiwa katika eneo lenye nyasi lililozungukwa na mifugo ya aina mbalimbali, huku akicheza na mbwa kwa kumshika kichwani.

Mwanamke na mwanaume wakiwa katika kazi ya kuosha mfugo aina ya mbwa, kwenye sehemu ya kuogeshea mifugo hiyo, wakiwa wamevaa nguo sahihi kwa ajili ya kazi hiyo, kwa mfano barakoa na makoti ambayo yanatumika katika kazi hizo.

Mfugo aina ya kifaru ukiwa unaangaliwa na watalii katika ardhi ambayo imekauka yenye udongo mwekundu na watalii wakiwa wamevalia viatu vya michezo ambavyo vitawawezesha kutembea katika udongo huo mwekundu bila kuumiza miguu.

Mnyama aina ya kifaru akiwa na mwenzake, wakiogelea katika chombo cha maji kilichootea majani, ambayo yanaotea kwenye maji na majani mengine yaliyootea katika nchi kavu, pembeni ya barbara ya wapita njia.

Sehemu ya kupumzikia, ikiwa na mwamvuli wenye rangi ya maziwa, ikiwa nje kwenye msitu wenye miti iliyoshamiri, yenye rangi za kijani, ikiwa na wanyama.